Pale naon duka la viatu lililoko nje labda kwenye soko au barabara.

Picha inaonyesha noti mbili, moja 1000 imeshikwa na mkono miwili na nyingine limewekwa juu ya meza ya noti ya 50 ambayo iko chini ya hili lingine.

Hapa tunaonyeshwa kundi la tikitimaji makubwa yenye rangi ya kijani mistari mepesi. Matikiti haya yamewekwa pamoja na mengine yamepangwa uso katika pembe na picha matunda mengine kama machungwa na matunda ya kijani yaliweza kuonekana kwa umbali. Haya ina taswira ya soko.

Tunaona kuna mtu akiwa ameshika noti ya shilingi elfu ya kenya ameshika na mkono wake wa kulia.

Picha inaonyesha magari mawili yaliyopark juu ya nyasi. Gari nyeusi ya hatchback lipo mbele likiwa na rimu ya magurudumu zenye muundo wa kipekee na vioo vyenye tinti. Nyuma yake ni gari jeupe la SUV.

Inaonyesha wanaume wawili, mweupe na mweusi ambao wamesimama kwenye kituo cha kujaza mafuta na gari nyeupe linaonekana kuwa inaekewa mafuta pale na jumba kubwa ambalo linaonekana ni jumba la manyumba la magari.

Picha inaonyesha magari tano yameegeshwa moja nyeusi, mawili meupe lingine la bluu yameegeshwa yanaangaliana upande na upande kungoja na pia kuna matawi pale ya njano.

Hapa tunaona magari aina ya Mercedes Benz tatu zilizopaki apa mahali kuliko wazi. Kuna moja nyeupe, mbili nyeusi ambazo zimepakiwa na ni ishara kuwa ni mpya.

Ni duka ambalo limeandikwa jina M-pesa, ambapo ni kama linauza bidhaa vingi, na vimeekwa pale nje. Nje kuna vibuyu viwili pale, linaashiria kwamba ni vitu vinavyouzwa pale.

Picha inaonyesha bima ya ajali ya kibinafsi, na ni mchango wa bima inayolinda wewe wanaonufaika wako iwapo utapata majeraha wa ulemavu. Kifo au kutokana na ajali. Ni malipo ya kifo malipo ulemavu na malipo ya ulemavu wa muda.

Kwa mbali naona rundo la ndizi mbichi zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi zimesimama wima zikiwa zimefungwa kwenye mashina yake na kuwekwa ndani ya ndoo mbili. Nyuma yake kuna vibanda vya soko vyenye bidhaa zingine kama vitunguu, viazi na mihogo yaliyopambwa kwa uangalifu.

Picha hii inaonyesha wanaume wawili ambao wanasalimiana kwa mikono. Mmoja ameshika kifunguu kwenye mkono wake wa kushoto, ambapo naona gari jeupe mbele yake. Anajaribu kumpatia mwenzake kifunguo cha gari.